Mchezo wa mpira wa kikapu inaendelea mmoja ni mchezaji mwenye amevaa jezi ya buluu na mwingine amevaa jezi ya kijivu, wote wanapigania mpira, wote wako sakafuni wakionyesha juhudi ya kuchukua mpira huo.

Hapa kuna watu wengi wengine wakiwa wamekaa chini, wengine wakisimama, wengine wakipiga foleni. Viti hivyo walivyokalia watu vinaonekana vikiwa na rangi ya bendera ya nchi ya Kenya. Kuna hadi wanaochunga usalama, polisi wengine wao wakiwa wahudumu wa kufanyia kazi serekali.

Hapa kuna chumba, ambacho ina wafanyikazi wengi, amabo wafanyi kazi ambao wana kompyuta, ambao wanasaidia watu katika kuunda vitu kama shaa na pesa za uwezo, watu wao huonekana kuwa wanafanya kazi vyema.

Kuna jumba fulani ambapo watu wako ndani. Wengi wao wamekaa katika , viti wengine wamesimama. Wao kila mmoja ana kijakaratasi katika mkono ni kama wanang'oja kisaidiwa na watu ambao wako ndani ya vyumba vilivyo na vioo.

Hapa kuna wachezaji wa mchezo wa soka. Wanaonekana wakiwa wamevalia nguo zao za rangi, manjano na kijani kibiji. Wanaonekana wakiwa na furaha sana kuonyesha kuwa wameweza kufunga bao.

Kuna watu zaidi ya kumi, ambao wamekaa katika viti ni kama wanangoja, mmoja baada ya mwingine anaingia anasaidiwa katika jumba lililo ndani, kuna wanawake wawili wamesimama.

Hapa kuna watu, watu wengi. Wengi wao wamevaa nguo ya rangi nyeusi. Wameinua mikono yao juu wakiwa na ishara kuwa wanasherehekea jambo fulani. Wengine wao wameshika bendera ya nchi ya Kenya. Kuna picha nyuma yao iliyochorwa mtu mmoja.

Huyu ni Martha Koome, jaji mkuu wa nchi ya Kenya. Anaonekana akiwa ameshika bibilia katika mkononi wake. Hii ni ishara ya kuwa anaapishwa. Anaongea kwa maikrofoni. Amesimama nyuma ya bendera mbili za nchi ya Kenya.

Hapa ni katika jumba fulani la huduma kuna watu wachache wanaosimama huku nao wawili waliovalia nguo inayofanana mmoja amekaa ndani na mwingine amesimama. Hapa ni katika kiti ambayo watu wanapewa maelekezo kuhusu huduma kenya.

Hapa ni katika kituo cha huduma katika jiji nairobi watu wengi wanaonekana wakiwa huku wengine wao wakiwa wamekaa chini na wengine wao wakiwa wamepanga foleni ili kwenda kusaidiwa katika kituo hicho.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa na tabasamu wakiwa na watu wengine wanaosimama nyuma yake. Watu wenyewe wanaonekana kuwa hawana tabasamu. Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa anatoa hotuba yake. Amesimama katika kifaa ambacho kimeandikwa, Ofisi ya Jaji Mkuu.

Hapa kuna watu haswa wanaume, wanaonekana wakiwa na tabasamu sana. Wengine wa wamesimama na kuweka mikono yao juu kwa ishara ya kushangilia. Wengine wana vifaa vya kushangilia ile ya kupuliza mdomoni inaonekana kuwa wanashangilia timu ama mchezo fulani.

Hii ni baadhi ya mchezo wa riadha. Wanaume watatu wanaonekana kutoka nchi ya Kenya. Wanaonekana wakisimama na kuwa na tabasamu kubwa. Wameweza kutoa viatu vyao na kuviinua na kuwa na tabasamu mwingi sana. Hii ina maana kuwa wanaweza kuwa wameshinda katika mchezo huu wa riadha.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa na furaha tele. Wengi wao wana sura za kutabasamu wakiwa wameinua mkono yao juu, hii ina ishara kuwa wanaeza kuwa wanasherehekea kwa mchezo au timu kushinda. Kuna wanao kuwa wanapeperusha bendera ya nchi ya Kenya.

Hapa ni katika chumba cha kupewa pasipoti ama hati ya kusafiria, watu wengibwanaonekana wakipanga foleni na kujaza katika vijikaratasi fulani, mwanamke mmoja anaonekana akiwasaidia watu hawa kwa kujiandikisha ili wapewe pasipoti, katika kando kuna mtu anayedumisha usalama.

Hapa kuna watu ambao wamekaa chini. Wengi wao wanazungumza wenyewe kwa wenyewe Wanaonekana kuwa wamepangana kukaa jini. Kuna mama mmoja ambaye amesimama kavalia shai iliyo na rangi ya bendera ya Kenya akishikilia maji mkononi anatasama upande wa mkono wa kulia.

Hapa kuna wachezaji, wanaeza kuwa ni wachezaji wa soka, wanaonekana kuwa na tabasamu, kuonyesha mikono zao wakiwa wanaziinua juu, wamevaa nguo ambazo zinafanana, zina rangi ya nyekundu na kijani kibichi, wameweza kuinua kombe ambao ni kama wameushinda, wanaonekana kuwa na tabasamu kubwa.

Watu wanaonekana wakiwa na furaha , wana vifaa vya kushangilia katika mdomo zao, wengi wao wameweza kuvalia nguo zinazofanana, ama zina rangi ya bendera ya Kenya, wengine wao wamebeba za kenya , juu wengine wao wanainua mokono yao juu, hii ina maana kuwa kuna jambo ambayo wanasherehekea kama mchezo.

Ni katika jumba fulani. Yaweza kuwa ni ofisi ya serikali. Watu wamekaa katika viti, ila kuna waliokuwa wamesimama. Hii inaonekana kuwa watu wanasaidiwa moja baada ya mwingine huku wakiingia katika jumba la ndani.

Hapa ni katika chumba. Kuna wanaume wawili wanaoonekana wakizungumza huku wakiangalia mmoja aliyekaa. Kuna matarakilishi na kompyuta katika chumba lenyewe. Wanaonekana wakiwa wanazungumza na aliye na tarakilishi.

Hapa kuna watu ambao wanaonekana wakiwa na tabasamu sana. Wanaonekana wakiwa na furaha tele. Wanaonekana wakiwa watu ambao wanaonekana wakishangilia. Wote wameweza kuvaa nguo manjano, ambayo imeweza kuandikwa Tusker . Inaonekana kuwa wanasherehekea timu ambayo inaitwa Tusker .

Mchezo wa soka unaendelea, timu tofauti, wale waliokuwa na jezi ama nguo za rangi ya kijani na wengine walio kuwa na rangi ya machungwa. Kando kuna watu mashabiki wote wanasherehekea timu zote mbili.

Huu ni mchezo wa mruko mbali, mchezaji huyu anaonekana akiwa angani akiendelea kuruka mruko huo, wachezaji wenzake na watu wanaosimamamia mchezo huu, wanaonekana wakiwaangalia mchezaji huyu akicheza.

Huyu ni Martha Koome, jaji mkuu anaye simamamia koti zote katika nchi yetu ya Kenya, anaonekana akiwa anaonekana wakiwa anatabasamu, anaonekana akiwa anaongea katika maikrofoni akiwa amesimama, amevalia nguo za heshima za koti.

Ni katika chumba cha kutoa kadi za vitambulisho. Vitambulisho vinaonekana vikiwa vimefunganishwa pamoja. Hii inaweza kuwa kwamba vitambulisho vyenyewe vina watu waliokuwa wanatengeneza. Watu wenyewe ni watu walio na umri wa miaka kumi na nane na kwenda juu.

Hapa ni katika uwanja, wachezaji wa timu ya soka wamekaa katika uwanja ili kuomba kabla ya mchezo. Wameweza kuvaa nguo inayofanana ya rangi ya manjani na nyeusi ila linda lango ana nguo tofauti na wenzake.

Hapa ni katika jumba cha Huduma Kenya, watu wengi wanaonekana wakiwa wamekaa chini kungoja kusaidiwa, katika huduma watu wanaweza kusaidiwa kwa kazi kama vile SHA, NSSF,KRA na pesa za kustaafu.

Ni katika jumba watu zaidi ya watano wamesimama katika mlango wa jumba wanasimama wakiwa wanaangalia Raila Odinga. Anarekodiwa kusema jambo amesimama amekaa katika ukuta akiwa anaongea akirekodiwa.

Hapa ni katika uwanja wa Kasarani. Rais Uhuru Rutto akiwa na mkewe wanaabishwa kuwa rais wa jamhuri ya Kenya. Rais ameshikilia bibilia watu wengi wako ili kushuhudia kuabishwa kwa rais mpya. Katika jini kuna anayesaidia kuwasilisha taarifa kwa mkono wa ishara.

Ni katika uwanja, kuna mchezo wa riadha, wanaume karibu sita wanaonekana wakikimbia kila mmoja akiwa katika leni yake. Wanaonyesha umaarufu wao katika mchezo wa riadha. Kuna watu wa maspekteta ambao wako nyuma ili kuwaangalia na kuwapea moyo katika kushangilia.